Mboga za majani zimepandwa kwenye mfumo wa hydrophonic ambamo zinakua juu ya mabomba meupe yenye mashimo maalumu. Mimea hupokea virutubishi kupitia maji yanayopita ndani ya mabomba hayo badala ya kutumia udongo. Mazingira ni safi, yenye hewa ya kutosha na yanafunikiwa juu kwa plastiki au neti. Kuonyesha kuwa ni kilimo cha kisasa cha ndani au greenhouse

Mimea ya mboga inakuzwa kwa kutumia mfumo wa hydroponic ambapo mimea hupandwa kwenye kikombe cha plastiki na mizizi yake ikining'inia ndani ya maji yenye virutubishi maalum. Mfumo huu hautumii udongo na ni mzuri kwa kilimo cha ndani au maeneo yenye nafasi ndogo. Mazingira yanaonekana safi na mimea ina afya nzuri.

Mimea midogo ya mboga imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki kwa kutumia mfumo wa hydroponics . Mimea inakua bila udongo ikipokea virubutisho kupitia maji yanayopitia kwenye mabomba hayo. Mazingira inaonekana ikiwa safi na mashamba lipo nje kwenye eneo la wazi lenye miti ya asili.

Sanduku la plastiki la rangi ya bluu limetobolewa juu na kuwekwa vikopo vinne vya kupandia mimea midogo. Kila kikopo kina kokoto maalum za kusaidia mizizi kushikilia huku bomba la plastiki likiwa limeunganishwa kwa pump ya umeme pembeni. Hii ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki unaoruhusu mimea kukua bila kutumia udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Hii ni shamba la kisasa la haidroponiki ambapo mboga kama lettuce zinakua bila kutumia udongo. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyo na mashimo ya kupandikiza na maji yenye virutubisho hupitishwa kupitia mfumo huo. Mazingira haya yanaonyesha teknolojia ya kilimo endelevu inayotumia nafasi ndogo na maji kidogo.

Mimea midogo ya kijani inakua ndani ya mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponiki, ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba meupe bila kutumia mchanga. Maji yenye virutubisho maalum husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi. Mazingira yako ndani ya chumba kilichofunikwa ikiashiria udhibiti wa hali ya hewa kwa ajili ya uzalishaji bora. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachohifadhi ardhi na maji.

Mfumo wa aquaponics wa nyumbani unaonyesha container la juu lamimea na udongo na container la chini lenye maji yana samaki. Mabomba yanaunganisha mifumo hii miwili kuruhusu maji yalyo na virutubisho kutoka kwa samaki kuyanywesha mimea. Mfumo huu unaokoa maji na ni rafiki kwa mazingira.

Hii ni mfumo wa kilimo cha maji unayoi itwa haidroponiki. Mimea inapandwa juu ya kisanduku kilicho funigwa na mizizi yake huota ndani ya maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mfumo huu husaidiwa na pampu ya hewa kuhakikisha mzizi inapata oksigeni ya kutosha.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki unaotumia mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo kwa ajili ya kupandia mimea. Mimea michache tayari imepandwa juu na mfumo huu huwezesha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo. Huwa inatumia maji iliyojaa virutubisho.

Hapa kuna mfumo wa kilimo cha kisasa wa haidroponiki ambapo mboga kama lettuce hupandwa juu ya mabomba ya plastiki yenye mashimo . Mimea hupokea virubutisho kupita maji badala ya udongo. Mfomo huu huokoa nafasi na maji inayotumika.

Watu wawili wako ndani ya greenhouse wakikagua mimea ya mboga inayopandwa Kwa safu nadhifu. Mimea imepandwa kwenye mifuko ya plastiki au maboksi maalum ya kilimo. Mazingira ni safi na yamefunikwa kwa plastiki ya greenhouse kuhakikishisha udhibiti wa joto na unyevu. Mmoja wa watu anaonekana kuuliza jambo au kuelekeza kwa mkono ishara ya usimamizi au ukaguzi wa shunguli za kilimo.

Sehemu ya ndani ya kilimo cha uyoga wa kitaalamu. Uyoga wa rangi ya kahawia umeoteshwa kwa wingi, kwenye mabanda ya kisasa yenye mazingira yaliyodhibitiwa. Mazingira haya husaidia kuhakikisha ukuaji bora wa uyoga kwa kiwango kikubwa cha uzalishaji wa kibiashara.

Shamba kubwa limejaa mimea ya kabichi iliyopandwa kwa mistari nadhifu. Majani yake ni mapana na ya kijani kibichi yakionyesha afya nzuri ya mazao. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu wa kutosha na mazingira unaonesha kilimo cha mboga kwa wingi.

Kundi kubwa la kuku wa mayai limejaa ndani ya banda la kufugwa. Kuku imezungukwa na vifaa vya kulishia na vya kunyoshea vilivyosimama kwa usalama. Mazingira ni safi na yenye mwanga wa kutosha yakionyesha ufugaji wa kisasa wa kuku unaolenga uzalishaji wa mayai kwa kiwango kikubwa.

Shamba kubwa limepandwa mboga za majani hasa kibichi kwa mpangilio mzuri wa mistari. Udongo unaonekana kuwa na rotuba na mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la kilimo cha kisasa vijijini. Mazao yako tayari karibu na kuvunwa.

Kuku wengi weupe wamejazana ndani ya banda kubwa la kisasa la kuku. Wamepangwa katika mistari wakizunguka vifaa vya kulishia na kuwanyoshea vinavyosambaza chakula na maji kwa usawa. Hili ni shamba la kuku la kibiashara linaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa cha mayai au kwa ajili ya soko. Mazingira yanaonekana kuya ndani na amethibitiwa kuhakikisha uzalishaji bora.

Shughuli inaonekana ni ya mtu akichagua au kupanga vitunguu. Kuna aina mbili vya vitunguu, vyeusi vyekundu na kahawia dhahabu, ambazo zimetandazwa chini kwa wingi. Mtu huyo anaonekana akishughulikia mazao hayo, labda akiandaa kwa ajili ya kuuza au kuhifadhi.

Mwanaume anapanga vitunguu vingi vya rangi za zambarau sakafuni. Vitunguu hivi vinaonekana kua tayari kwa ajili ya kuuzwa au kuhifadhiwa. Huu ni mfano wa shughuli ya baada ya mavuno kwenye soko au ghala la kuhifadhi mazao hayo.

Mwanaume amesimama ndani ya greenhouse yenye mimea ya mboga kama nyanya na matango. Mazingira haya yanalindwa kwa kutumia paa la plastiki lililosaidia kudhibiti hali ya hewa, kuwezesha mimea kukua vizuri mwaka mzima bila kuadhiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa nje.

Greenhouse ya kisasa yenye paa la plastiki inalowezesha kilimo cha viwandani. Mazao yanapandwa kwa mistari, ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa ili kuongeza uzalishaji, kupunguza magonjwa na kutumia maji kwa ufanisi.

Shamba la mananasi linaloonyesha mimea iliyokomaa ardhini ikiwa na matunda tayari ya kuvunwa. Mistari ya mananasi imepangwa kwa usahihi kwenye udongo wa kichanga na nyuma kuna miti inayozunguka eneo hilo. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na nzuri kwa kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukifanyika shambani. Maji yanatoka kupitia mashimo madogo kwenye mabomba na kunyeshea mimea moja kwa moja kwenye mizizi. Njia hii ya umwagiliaji ni bora kwa kuhifadhi maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kuwa ufanisi. Mazingira ni ya kijani yakionyesha kuwa ni eneo la kilimo endelevu.

Shamba lenye udongo mwekundu limepandwa kwa mistari. Kila mistari likiwa na bomba la umwangiliaji matone. Mimea midogo imepandwa kwa mpangilio kati ya mabomba hayo ikiashiria kilimo cha kisasa kinachoanza kukuwa. Kwa mbali watu wachache wanasimama kufwatilia shuguli shambani.

Hii ni shamba lililotandwa kwa mifereji ya maji ya umwagiliaji. Mabomba meusi yanapeleka maji kutoka kwenye mfereji mkubwa kuingia kwenye mashimo yaliyoandaliwa kwa mistari ya kupanda mazao. Njia hii ni ya kisasa na ya kusaidia kwa matumizi bora ya maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umefungwa ardhini juu ya kokoto ndogo. Kuna vali ya bluu kwa kudhibiti kwa maji, kichujio cheusi kwa kusafisha maji na kipimo cha kushinikiza kilichoandikwa ishirini PSI. Mfumo huu unasaidia kusambaza maji kwa ufanisi kwenye mashamba na au bustani bila kupoteza maji.

Shamba lenye mimea midogo inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa mfereji na mabomba. Maji yanapita kati ya mistari ya mazao huku mabomba yakiwa yamewekwa kando kando kando kusaidia kusambaza maji. Mfumo huu husaidia kulisha mimea maji kwa ufanisi.

Shamba kubwa limepandwa kwa mistari ya mimea enye kijani kibichi, huku mfumo wa umwagiliaji kwa mifereji ukipeleka maji kati ya mistari hiyo. Maji yanatiririka polepole kwenye mashimo yaliyotengenezwa ardhini yakiashiria mizizi ya mimea kwa ufanisi.

Tone la maji linadondoka kutoka kwenye bomba dogo la chuma lenye kibiti cha rangi nyekundu ,maji haya yanaelekezwa moja kwa moja kwenye udongo wenye majani yaliyokauka huu ni mfumo wa umwagiliaji matone unaolenga kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana shambani ukiwa umesambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Teknolojia hii huokoa maji, huongezea uzalishaji na kusaidia mimea kukua kwa afya katika mazingira yenye ukame au maji kidogo.

Hii inaonyesha shamba kubwa la mimea michanga, labda nafaka zikinyunyiziwa maji. Vibomba vingi vya kunyunyizia maji maarufu kama sprinklers inatoa maji kwa nguvu na kusababisha ukungu wa maji kuenea juu ya mimea yote. Maji yanarushwa kwa njia tofauti. Nyuma kuna vilima vyenye miti na majengo machache. Eneo lote linaonekana likinufaika na umwagiliaji.

Mimea midogo imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, na bomba jeusi la umwagiliaji matone linapitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi. Jua linamulika upande wa kushoto, na mimea inaonekana kuendelea vizuri. Mfumo huu huokoa maji na kuongeza tija shambani.

Shamba limeandaliwa kwa ustadi likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa tone uliofungwa kwa mabomba ya plastiki yanayosambaa kwenye kila mstari wa mimea. Mabomba haya yanaunganishwa na vali nne za kudhibiti maji. Mandhari inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha uhakika na chenye tatija.

Mashamba yenye mimea ya mistari midogo, yanamwagiliwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone au dawa. Maji yanapuliziwa juu ya mimea kwa usawa kutoka kwenye mabomba yaliyowekwa ardhini yakisaidia mimea kupata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora.

Majani ya mimea na ua la manjano yanaota kwenye udongo wenye unyevu karibu na bomba la umwagiliaji matone. Maji yanadondoka moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea yakionyesha teknolojia ya kilimo endelevu inayotunza maji na kuongeza uzalishaji.

Shamba limelimwa kwa mistari ilionyooka na kupanda mimea michanga. Mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yamewekwa sambamba, na mistari ya mimea yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa kilimo bora, unaonyesha matumizi ya kiteknolojia ya kisasa kuongeza tija katika kilimo.

Shamba ndogo lenye mimea midogo inayoota kwa mistari imewekwa mfumo wa umwagiliaji matone. Mipira ya plastiki imesambaza juu ya udongo ili kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachotumia maji kwa ufanisi mkubwa.

Shamba ndogo limeandaliwa kwa ajili ya kilimo na lina mfuma wa umwagiliaji kwa matone uliowekwa kwa mpangilio, mapomba madogo yamesambaza juu ya udongo na yanaonekana kuwa tayari kusambaza maji kwa mimea itakanyo pandwa. Mazingira yamezungukwa na mimea iliokoma yakionyesha eneo ya bustani au kilimo cha mboga mboga chenye matumizi ya kilimo rahizi ya kuhifadi maji na kuongezea tija.

Mfereji wa umwagiliaji ukiwa umeunganishwa na bomba ndogondogo zinazotoa maji moja kwa moja shambani. Mimea ya mahindi, imepangwa kwa mistari ikiashiria matumizi bora ya maji kwa ajili ya kilimo cha kisasa hivi.

Shamba lenye mazao ya vitunguu limeunganishwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba ya plastiki na vali ya blue yameekwa ardhini yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Huu ni mfumo wa kisasa ya kilimo unaotumia maji kwa ufanisi mkubwa.

Shamba kubwa limelimwa vizuri na limeekwa mabomba mengi ya umwagiliaji wa matone yakienea kwa mstari sambamba juu ya udongo mwekundu. Kati ya mistari kuna miche michache inayoota. Mti mmoja umeacha kusimama upande wa kushoto na kwa mbali kuna mnara wa maji pamoja na jengo madogo ya shambani. Mazingira yaonekana ni ya kilimo na cha kisasa katika eneo kame.

Mashamba yamepangwa kwa mistari kila mstari umefunikwa kwa plastiki ya kulinda unyevu, kuna bomba la umwagiliaji matone yenye matawi madogo yanayo peleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji.